Bango la water is life , limeonekana. Maneno every drop counts please save , yameandikwa. Kuna picha ndogo za vianza vya maji. Pia kuna matatizo na njia za uhifadhi.

Kuna mlango mrefu wa rangi nyekundu umejengwa kwenye ukuta wa mawe. Mlango una kishikio cha dhahabu na dirisha dogo juu yake. Juu ya mlango, kuna ishara nyeupe iliyoandikwa grade eight c na MS Moli.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika mkuki wa manjano na kijani, amevaa tishati nyekundu na miwani, anajiandaa kutupa mkuki, watu wengine wako karibu.

Chumba kimejaa viti na meza nyingi, viti na meza hivi wamatengeneza na kwa mbao na chuma, vimepangwa kwa safu mbili. upande wa kulia kuna madirisha kubwa yanayo funikwa na pazia computer zimepangwa katibu na ukuta.

Ubao mweupe unaonekana. Rula ndefu ya machungwa imewekwa. Maandishi ya kiswahili yameandikwa. Maneno Jumamosi Februari mwaka wa 2025 yanaonekana.

Ukuta wenye rangi ya mchanga umepambwa kwa stika ndefu zenye majina ya siku za juma. Kila stika ina jina la siku, ikianzia na days of the week , juu kabisa. Kila siku ina alama yake ndogo, kwa mfano jua kwa Jumapili, kipepeo kwa Jumatatu na maua mengine kwa siku zingine.

Ukutani kuna bango kubwa lenye nembo, herufi zinatambulisha, shirika linalohudumia, watoto vizimi. Kando, bamba la dhahabu linaashiria uzinduzi rasmi. Maputo ya rangi mbalimbali, yamepamba juu.

Uwanja wa michezo unaonekana, vifaa vya rangi nyingi viko pal,e kuna miteremko na ngazi ,miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi imetanda ,maua madogo ya manjano yanaonekana.

Mwanamke anaogelea ndani ya bwawa la maji, amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na miwani , mkono wake mmoja umeshika ncha ya kishitio cha chuma chenye ukingo wa bwagwa na mkono mwingine umejifunga kifuani .

Wanariadha wawili wa kiume na kike wamevalia mavazi yanayoashiria nchi yao. Wameweka bendera ya taifa lao mabegani huku wamesimama mbele ya bango lenye nembo mbalimbali. Mwanamke huyu anaitwa Chelang'at Koech.

Kuna kitabu cha Kiswahili kikiwa juu ya meza ya mbao. Jalada linaandikwa Nyota ya Kiswahili, mbili, kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Juu yake kuna picha ya watu wawili wanaoendesha farasi.

Jengo kubwa la ghorofa linaonekana limepakwa rangi ya kijivu na kahawia. kila dirisha lina fremu ya chuma. Mlango mkubwa umetengenezwa kwa mbao. Mbele ya jengo kuna barabara ndogo ya zege inaongoza kwenye bendera.

Karatasi yenye alphabeti mzima herufi kubwa na ndogo imebandikwa ukutani. Chini yake kuna bango jekundu lenye neno "happy birthday". Thelini hutengenezwa kwa herufi za rangi mbalimbali. Ukingo wa ukuta umepambwa kwa michoro ya katuni.

Karatasi ya zoezi la darasani ina maswali kadhaa. Majibu yameandikwa kwa mwandiko wa mkono. Mwalimu ametumia wino mwekundu kusahihisha kazi hiyo. Baadhi ya majibu ni sahihi, mengine yana makosa.

Mwanariadha mwanaume anatua kwenye mchanga baada ya kuruka. Amevalia fulana nyeusi, kaptula ya kijivu na viatu vya michezo vya rangi ya kijani. Mkono wake mmoja umeinuka juu na mwingine umejinyoosha mbele.

Kurasa mbili za kitabu cha Kiingereza. Kurasa hizi zimefunguliwa. Ina hadithi mbili. Hadithi ya kwanza inaitwa Mr. Nobody, na ya pili inaitwa be Courteous at the table. Kuna picha kadhaa. Kitabu ni kizee.

Katika kabati la kuhifadhi vitu kuna vibandiko vya mbao vilivyopangwa kwa umaridadi. Kila kibandiko kimeandikwa namba yake . Baadhi ya vibandiko vimejaa vitabu au mifuko huku vingine vikiwa tupu.

Wanaume watatu wanakimbia wimbo wa riadha. Mwanariadha wa kagi amevaa hezi nyekundu yebye maandishi Kenya Kimani. Anaonekana akishangilia huku mikono yake ikiwa juu.

Kuna kabati refu la mbao lenye sehemu nyingi ndogo za kuhifahi vitu zilizopangwa kama Cubies . Rangi yake ni nyeupe, iliyochoka. Ndani ya sehemu hizi kuna vitu mbalimbali.

Wanawake na wanaume wanne wako kwenye mashua. Mwanamke mmoja ameketi katikati anatazama mbele. Amevaa shati nyekundu na imeandikwa Kenya. Mbele yake kuna kiti cha magurudumu kimeingizwa ndani ya mashua.

Kuna nyumba mbili zilizosimama pande zote mbili. Nyasi za kijani kibichi zimelala katikati ya nyumba hizo. Miti mingi imekuwa nyuma ya eneo hilo. Kuna nguzo ndefu imesimama katikati ya nyasi.

Wanakimbia kwenye uwanja wa riadha wawili wakiwa karibu sana. Mwanariadha mmoja amevaa mavazi meusi, shati lisilo na mikono na kaptula fupi akiwa anacheka.

Kuna rundo la vitabu vyenye kurasa laini. Vimefunikwa kwa rangi ya bluu hafifu na kuna maandishi juu yake yanayoonekana kuwa longhorn computer science grade seven .

Hii ni kurasa ya kwanza ya kitabu mada yake inaandikwa competence based curriculum . Inafundisha kuhusu vitu vya darasa la pili. Kuna picha nyeusi na nyeupe za vitu tofauti. Namba ya simu imeandikwa kwa herufi kubwa.

Meza nyeupe ina kompyuta. Skrini nyeusi iko katikati. Kibodi na kipanya vyake viko mbele yake. Kifaa cha kusikiliza kimening'inia. Kichapishi kimoja kiko chini. Madirisha ya kijani yanaonekana nyuma.

Mwanamke amevaa jezi ya timu ya taifa. Amesimama uwanjani. Amevaa jezi nyekundu na nyeupe. Amevalia soksi ndefu nyekundu na viatu vyeusi. Anashika fimbo mbili nyekundu mikononi mwake. Mpira umekaa mbele yake.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao. Amevalia koti jekundu na suruali nyeusi. Ana miguu bandia iliyoundwa kiteknolojia, fimbo ya kutembelea imelala kando yake. Nyuma ina milia ya bluu na anaonekana yuko mahojiano.

Wanawake wawili wanakimbia kwa kasi katika mashindano ya riadha. Mmoja amevaa fulana ya bluu na kaptura nyeusi. Mwingine amevaa fulana ya rangi ya samawati na kaptura ya bluu. Wote wanaonyesha bidii kubwa wakiwa wanashindana.

Kitabu kimefunguliwa na kina maandishi na picha. Maandishi yanahusu mahitaji ya familia. Kuna picha nyeusi na nyeupe sita zinazoelezea chakula, maji, makao, mavazi, elimu na huduma za afya.

Mwanamke mwanariadha yuko ndani ya bwawa la kuogelea. Amevaa kofia nyeupe huku akishikilia ukingo wa bwawa kwa mkono wake wa kulia, mkono wake mwengine unaonekana ukiinuka.

Katika chumba hiki kuna madawati ya mbao. Kila dawati lina kiti. Vitabu vimetawanyilka juu ya baadhi ya meza. Ukutani kuna picha na michoro. Sakafu ni vigae. Madawati yamepangwa safu. Inaonekana kama ni darasa.

Chumba chenye kuta za kijani kibichi, kina madirisha makubwa yenye pau za usalama. Mapazia ya kahawia yamefunga baadhi ya madirisha. Sakafu ina vigae vya rangi ya udongo.

Kwenye ukuta kuna mitungi mitatu imewekwa. Moja ni wa kupulizia moto, mwingine mkubwa wa rangi ya machungwa wa mwisho ni mrefu kidogo. Vyuma vya kijani vimetengeneza dirisha. Vyuma vingine vimezuia sehemu hiyo isifikiwe.

Meza imejaa vitabu vya computer .Vimeandikwa longhorn computer science .Vitabu hivi ni vya wanafunzi wa darasa la saba. Vingi vimefungwa na vimejaa. Kuna pia nyaya nyesusi na kijarida cha njano.